Watu wawili wako katika mazingira ya hospitalini. Mmoja amevaa koti jeupe na anamfanyia mwenzake uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum. Wamekaa uso kwa uso na mazingira yanaonyesha ni sehemu ya huduma za afya.

Mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa blanketi ya rangi nyekundu na nyeupe ya madoadoa. Karibu naye kuna mtu mwingine aliyevaa shati la kijivu, akiwa ameketi au amesimama pembeni. Kitanda kinashuka ya bluu na kuna vitu vingine kama nguo ya waridhi na ngozi ya viatu karibu. Mandhari yanaonyesha chumba cha ndani labda chumba au kwenye kituo cha afya.

Gari la huduma ya afya limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic na kauli mbiu inspiring action, changing lives . Mtu aliyevaa shati jeupe amesimama pembeni akitabasamu. Inaonyesha mpango wa kutoa huduma za afya kwa jamii kupitia kliniki inayotembea.

Kuna mwanamke anayeshughulikiwa na daktari yake. Daktari wake amevalia nguo iliyo na rangi nyeupe halafu anamwonyesha huyu mtu x-ray ya meno yake yaliyomo.

Unapata kuna mwanaume unatumia miti kusugua meno. Meno yake inaoneknana kuwa yenye rangi nyeupe. Anaonekana pia kuwa na shimo katikati ya meno ana ndevu nyingi zilizo mfunika usoni na pia anakaa amekata kucha.

Chini, palipokuwa na mafuriko. Mafuriko haya yanaonekana kuathiri watu wengi, kuna watu walio ndani ya maji, na kuna wengine waliomo kando, kuna pia majumba nyingi, yaliyo pia athirika na mafuriko haya.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga na maambukizi wameshughulikia kifaa maalum cha usafirishaji wa wagonjwa walio katika hali ya kutengwa. Kifaa hicho kina vifaa vya matibabu na kimefungwa kabisa. Huenda kinatumiwa kuhamisha mgonjwa mwenye maradhi ya kuambukiza.

Tunapata kuna mashine inayotumika katika hospitalini. Mashine hii, ina waya moja nyeusi inayotoka kutoka hapo chini kwenda juu. Halafu mashine hii pia ni ya rangi nyeupe. Halafu tunapata pia kuna meza iliyo hapo kando, iliyo rangi ya kahawa. Sakafu nazo pia ni rangi ya kahawa na mistari nyeusi.

Hapa tunapata kuna watu wawili. Mmoja aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe, huyo ndiye daktari. Na aliyekando yake ndiye mgonjwa aliyekuja kutibiwa. Katika meza iliyo hapa kuna vitu, karatasi aina nyingi nyingi daktari anazozitumia. Daktari anaandika vitu kuhusiano na huyu mgonjwa kwenye karatasi lenye rangi la samawati.

Hapa kuna mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Tunaona kwamba amevunjika mkono na mkono wake umefungwa na kamba. Halafu huyu daktari anayemshughulikia anajaribu kuieke ikiwa, anajaribu kuinua kutumia kamba. Amelalia kitanda anajifunika kwa kitambaa lina rangi ya kijani kibichi.

Kifaa kinachoonekana ni mashine ya x-ray inayotumiwa kwa uchunguzi wa kiafya. Kina maundo ya rangi nyeupe na bluu kikiwa kimewekwa karibu na ukuta wa beige . Kuna kifute chekundu kilichoandikwa record pamoja na mkono ya mashine, veneli na udhibiti na nyaya kadhaa.

Hii ni dawa kwa jina la IBUPROFEN linalotumiwa kupunguza maumivu anayoyasikia mtu. Dawa hili lina vidonge ishirini na nne, kwa hivyo inamaanisha kuwa mtu anaweza zitumia katika siku ishirini na nne pia.

Sanduku la dawa la L Vitamin B99 Complex ina rangi ya bluu na nyeupe na imeandikwa The ultimate B Complex Formulation Prolonged Relwase na To a Day likiwa na vidonge sitini vinavyofaa kwa Vegan

Sanduku la njano lina jina Ibugesic. Limechorwa picha ya mtu na maandishi yanayoeleza matumizi ya dawa hiyo ingawa si yote yanayosomeka vizuri kwasababu ya mweleko wa sanduku. Inaonekana kuwa bidhaa ya afya labda dawa ya kutuliza maumivu au kushusha homa.

Kuna wamama walioleta watoto wao hospitalini ili waweze kupewa dawa. Hizi dawa ni zile zinazowasaidia kuzingatiwa na magonjwa. Tunamwona mama mmoja, mtoto wake anapatiwa dawa na daktari.

Mtu amesimama mbele ya ukuta wenye madomo mengi ya njano yaliyopangwa juu ya kila mmoja. Anaonekana amevaa jaketi na anafikia madomo hayo huenda kwa ajili ya kuchukua au kupanga. Mazingira yanafanana na sehemu ya hifadhi au ghala na vifaa vya maji au kemikali.

Kuna mchezaji wa soka aliyevalia jezi ya kijani. Ako katika kiwanja na anaonekana ameumia. Anaweza kuwa aliumia wakicheza wakingangania mpira ama alipigwa na wachezaji wengine.

Hii ni mashine ya kufanya mazoezi. Mashine hii imetengenezwa na chuma. Hii mashine imepakwa rangi nyeusi, na pia iko na kiti, kilicho pia pakwa rangi nyeusi.